Watu kwenye nyumba ambao ni wagonjwa kuna moja ambaye amefungwa miguu , alipata ajali akafungwa kwa sababu anaitajika anoneka hili aendelee na kazi zake za Kila siku.

Mikono ya daktari kwa sababu amevaa glavu kwenye mikono yake. Anamwangalia mtoto mdogo mikono yake labda amekuwa na shida ya kimwili. Anaangalia ili aweze kufanya itafiti atafute dawa zinazomponya mtoto huyu.

Madaktari wawili ambao wanashughulikia mtoto mchanga ambaye amezaliwa tu juzi, kwa kupea dawa na kupea nguo ambazo zinaweza kufunika mwili yake.

Hospitalini ambapo watu wawili, madaktari wanamsaidia mtoto mdogo kupeleka na kumpea dawa ili waweze kupata uponyaji wao na kupata afya bora.

Watu wengi ambao wamefunika miili zao na mapua na vichwa wamevaa nguo za kijani wanaonekana kuwa ni madaktari ambaye wanamtibu mgonjwa labda alikonjeka.

Mama ambaye ako hospitalini ,amejifungua mtoto, ameshika mtoto huyu wake kwa mkononi. Anachunga ili apee chakula ambacho kinaweza kumfanya apate afya bora na apee dawa zake.

Nyumba kubwa ambalo limebomoka kwa sababu kuna mawe ambazo zimeanguka chini, kando yake ni mvulana ambaye amesimama kutazama mbali, labda alikuwa mwenye nyumba hili.

Watu ambao wamekuja kuchota maji na kuubeba ili kuenada kutumia kwa nyumbani. Vibuyu tena zimepangwa kwa laini ili kila mtu aweze kupata maji bila mgogoro wowote ambao unaweza tokea.

Watu ambao wamepata ajali kutokana na maji ambazo zimenyesha hadi zikajaa kila mahali. Nyumba yao imewekwa kando na maji hili lakini maji imeingia ndani.

Watu wengi ambao wameketi chini uku mama mmoja amelala akishikwa na mwingine kwenye tumbo, anataka kupata mtoto wake ambaye ameweza kujaliwa na mwenyezi Mungu.

Mama ambaye ameshika mtoto wake ili andungwe shindano na dakitari ya kuzuiya magonjwa mbali mbali zinazoeza kuwa zinampata mtoto huyu akiwa mkubwa.

Mama huyu anachota maji kwa mahali ambalo linatoa maji ili atumie kufua nguo ,ang'alishe nyumba na kukunywa, anatumia tena kupika chakula na kuosha viombo vyake.

Watu wawili ambao mmoja amesimama mwingine ameketi anamsaidia mtoto mdogo kupewa dawa labda alikuwa mgonjwa ama aligonjeka mahali fulani kwa mwili anapewa hizi ili aweze kupona na aweze kuwa na furaha.

Madaktari ambao wamefunika mwili wao wote na mapua ili kumtibu mgonjwa ambaye amegonjeka, anafanya utafiti wa magonjwa mbalimbali ambazo zinaweza kuwa zimempata mwanangu huyu.

Daktari ambaye ako hapa na mwanamke mmoja labda amekuwa na shida ya maskio kwa sababu anamwangalia maskio yake iwapo akuwe na shida aweze kupata dawa ipasavyo.

Mtu anayeosha mikono yake kwa kifaa ambacho kimetengenezwa yaani inakanyagwa ili itoe sabuni uweke kwa mkono na kuna mahali ambayo unaifinya ili imwage maji.

Nyumba kumbwa ambalo limebomoka Kuna watu wengi ambao wako juu ya hii nyumba kutafuta waliokufa tena Kuna wasaidizi as mbao wamekuja hili kuwasaidia wale watu wameumia Kwa kupeleka hospitslini na kupea matibabu maalum.

Daktari huyu ako na dawa mkononi. Anapima kipimo ambacho inatakikana ili mgonjwa apewe dawa hizi. Amefunika uso wake ili asiambukizwe na magonjwa mbali mbali.

Watu ambao wako hapa wamevaa barakoa kwenye pua zao hii inamaanisha kwamba hawataki kuambukizana ugonjwa wowote labda kuna mwenye anatembea na ugonjwa. Alafu kuna mtu ambaye anaandika majina ya hawa watu wakipewa huduma.

Mtoto mchanga ambaye ameshikwa na madaktari uku akimdunga sindano apewe dawa ambazo zinaweza kumzuia ugonjwa wowote ule, analia kwa sababu labda anahisi uchungu wa mwili wake baada ya kuugua.

Ng'ombe mmoja ambaye anaonekana kuwa amekufa kitambo sana kwa sababu amekuwa mkonde sana huku watu wawili wakitembea labda wamekuja kuangalia. Hapa tena inaonekana kuwa imekuwa muda mrefu sana ikinyesha kwa sababu chini imekauka sana.

Mtu huyu amejifunika kila mahali kwa mwili wake. Ananyunyizia dawa ambazo zimemea kwa shambani. Anabeba kitu ambalo limebeba dawa kwa mgongoni ili iue madudu ambazo zinaweza angamiza mimea hizi.

Daktari mmoja ambaye anamsaidia mwanaume mwenye amelala kwenye kitanda ili aweze kuangalia na kufanya utafiti kama mwili wake uko na shida ili aweze kupewa dawa ambazo zinafaa.

Watu ambao wamo hospitalini naona wamefunika uso kuna madaktari ambao wanatibu wagonjwa. Wanawadunga dawa ambazo zinaweza kuwatibu labda walikuwa na ugonjwa mbalimbali, naona watu wengine pia ambao wanangoja ili watibiwe na madaktari.

Watu watatu ambao wamefunika miili zao kila mahali huku wamevaa barakoa kwenye pua. Ni madaktari wakimsaidia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda ili apewe dawa zinayoweza kumfanya apone haraka.

Mtu mmoja ambaye ako ndani ya meli huku akiwa amebeba vitu zake kwenye meli azipeleke mahali pengine juu kuna maji nyingi hapa ambayo inaweza kuhatarisha maisha yake kwa sababu zinaweza kuleta wadudu wakubwa zinazo hatarisha maisha.

Hospitalini ambao kuna wagonjwa na madaktari. Naona amewekewa vitu mkononi ambazo zinaweza kupeleka dawa kutoka mahali zinawekwa hadi kwa mwili wake ili apone haraka.

Dawa ambazo ni za kienyeji kwasababu ni miti ambazo zimewekwa vibuyu mbali mbali ili kitibu magonjwa inayoshika watu. Sio lazima mtu aende hospitalini anaweza pata matibabu hapa.

Hosipitalini kubwa ambapo, watu ambao ni wagonjwa, wanapelekwa ili wapewe dawa wapone ama wapate matibabu. Madaktari pia wanasaidia watu hawa ili kuwaponya vizuri na wawe na afya njema kwa kuwatibu na kuwapea dawa kila siku.

Watu ambao wako kwenye nyumba, wamevaa nguo ambazo zinafanana uku wamefunga pua zao kwenye barakoa. Wanamsaidia wamama ambao wanataka kujifungua ili waweze kumponya watoto wao iwapo wanaweza pata ugonjwa wowote ule.

Maafisa wa usafi ambao wameleta ile kitu ambacho wanaeka maji ili watu watumie kunawa mikono yao, wanaonekana kuwa kuna wamama ambao wanafunzwa jinsi wanatumia mikebe hii ili waweze kudumisha usafi wa mwili wao na hata ya mazingira.

Watu hawa wamejifunika mwili zao zote na nguo meupe. Wamebeba vitu mgongoni ni kama dawa. Wanafanya kazi yao ya serikali. Wanasaidia watu ambao wamekufa ama walipotea ili kuwatafuta wakishapata wanapeleka hospitalini ama kwenye mochari .

Wanawake wengi ambao wamesimama. Wamevaa nguo ambao zinafanana zote. Wanafanya kazi ya afya bora, labda wanafanya ili kuhifadhi mazingira ama kuchunguza madawa ambazo zinatumika kwa hospitalini maalum.

Mtu mmoja mwenye amesimama huku wengine wameketi chini naona ni wamama wote. Wanafunzwa jinsi ya kufanya maendeleo ya kila siku ili kupata mapato katika kazi yao ama kupata pesa ambazo wanaendelezea biashara.

Moto kubwa ambao umetokea kwenye msitu. Imeteketeza nyasi mingi kuharibu mimea na kuharibu miti. Labda ulitokana na wakora ambao wanakuja kuchoma msitu kikosa.

Watu wengi ambao wamesimama huku mwingine ameketi chini daktari anatibu huyu mwenye ameketi chini Kwa kupea dawa ambazo zinazuia ugonjwa.

Watu wengi ambao wengine wameketi chini huku wengine wako kwenye viti. Wameinua mikono yao juu, wakiwa wamevaa barakoa ili wasiambukizane magonjwa mbalimbali.

Daktari ambaye anasaidia mtoto mchanga, ambaye alizaliwa siku ya leo. Anasaidia ili apate kuwa na afya bora na asishikwe na ugonjwa mbalimbali ambayo inaweza kumuangamiza mtoto huyu.

Dawa ambazo zimewekwa juu ya meza kwenye hospitali ili kusaidia wagonjwa wapewe na wakule ili waweze kupona mara hiyo hiyo kwa sababu inaweza pia kukinga maradhi inayotokana na vitu vingine.

Mtu mmoja mwenye anapaka rangi katika kidole cha mtoto ambaye ametibiwa ama kupewa dawa ili ajulikane kuwa alikuwa ashapewa dawa asikuje arudie tena.

Maji mingi ambazo ziko barabarani kuna watu ambao wametoa viatu vyao ili kupita katikati kwa sababu hakuna njia lingine la wanaoweza kupitia.

Watu wawili amabye mmoja amekaa huku mwenye amesimamama ni daktari, anamtibu huyu mwenye ameketi chini kwa kumpea dawa ambazo zinapitia mdomo illi aweze kupata nafuu haraka ipasavyo .

Madaktari wawili ambao wanamsaidia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda cha hospitalini. Wanampima iwapo augua maradhi ya wowote ule ili aweze kupewa dawa ambazo zinaweza aweze kupata nafuu.

Duka ambalo linauzwa maji, watu wanakuja kununua ili waende kutumia kufua nguo, kupika chakula ama tena kusafisha nyumba zao kwa sababu maji ni muhimu kwa maisha yetu.

Mtu ambaye amejifunika mwili wake wote huku akiwa na kipulizi ambacho anapulizia dawa mimea zake ambazo zimepandwa kwa shamba na imekuwa na muda mrefu sana.

Mama ambaye anasaidia mtoto mchanga ili apate kuwa na afya bora anabadilishia nguo ambazo zimetumika kufunika mwili wake labda zimechafuka na inahitajika kusafishwa mara hiyo.

Daktari ambaye anamsaidia mgonjwa aliyekuwa amelazwa chini akiwa amefungua mdomo yake ili aangaliwe meno zake kama bado zinamuuma apewa dawa za kumuakikisha kuwa amepona.

Nyumba mingi ambazo zimejengwa vizuri lakini maji yamejaa kutokana na mvua ambaye imenyesha kubwa sana. Kuna mtu mmoja ambaye anavuka maji ili kueda mahali pengine.

Maji mingi yaliyokuwa yamenyesha hadi ikafunga barabara, kuna magari ambayo wanajaribu kupita huku ikiendelea kunyesah mvua kubwa sana.

Afisa wa usafi anaonyesha watu jinsi ya kusafisha choo ambazo ziko kwenye nyumba ndani, anatumia dawa ambazo zinaua ungonjwa ambazo zinaweza patikana kwenye choo na kuhakikisha kua usafi unaendelea.

Watu wawili huku mmoja ameketi, mwingine ameshika shindano kumdunga mwezake kwa sababu ako na ugonjwa maalum amekuja kupata usaidizi kupewa dawa na dakitari.

Watu wengi ambao wamepanga laini moja hili migogoro wowote usitoke. Kuna daktari ambaye anatibu wagonjwa ama anapewa dawa za kukinga ugonjwa mbalimbali.

Mama ambaye ameshika mtoto wake mjanga huku daktari ameshika sindano kwenye mkononi. Anataka kumdunga mtoto huyu ili aweze kuzuia maradhi ambazo anaweza pata akiwa anaendelea akiwa mkubwa.

Hospitalini ambapo madaktari wako wakimsaidia mgonjwa mmoja ili aweze kuendelea na maisha yake baada ya kupewa dawa zinazokinga mwili wake na kuponya ule maradhi ambazo amezipata.

Daktari ambaye ako hospitalini, amefunika pua zake kwa barakoa huku akitoa dawa kwenye chupa kidogo kutumia sindano ili amdungie mgonjwa ambaye labda amekua mgonjwa kwa muda mrefu.

Mama ambaye ameketi chini huku mtoto wake amemkalia na dakitari anatoa dawa ili amdunge kwa sababu labda amekuwa mgonjwa kwa mda amrefu, ama ni dawa zinazuia maradhi zozote zile.

Watu wawili ambao wamefunika pua zao kwenye barakoa hili wasiambukizane ugonjwa . Huku mmoja akidungwa sindano mwingine ili azuie ugojwa ambazo zinaweza kuja kumfikia.

Mtu ambaye amejifunika mwili wake wote anafanya usafi katika hospitalini ili maradhi yasiweze kuambukiza na watu ambao hawajapata ugonjwa wowote ule. Akona dawa ambazo anatumia kuua uchafu wowote ule ambayo unaeza kuwa kwenye sakafu ama kwenye mezani.

Mganga ambaye watu wengi wanaamini ya kwamba ni daktari ambaye anafanya kazi bila wasiwasi yoyote ile. Mtu anakuja kusema matatizo yake ili aweze kusaidiwa na mganga huyu ako na dawa mingi ambazo anapea watu ili waweze kutatua tatizo lao.

Daktari ambaye amejifunika mwili wake wote uku amevaa barakoa kwenye pua na akatafuta sweta ama kofia anayefungia kichwa ili aweze kumhudumia mgonjwa. Ameshika dawa za kumuekea mgonjwa ili aweze kupona haraka.

Mama ambaye ameshika mtoto wake kwenye mkono uku akimwangalia macho baada ya daktari kumwekea mdomo dawa ambazo zinaweza kumponya huyu mtoto ama dawa ambazo zina kinga maradhi kama vile malaria na kadhalika.

Daktari ambaye anamdunga sindano mama mmoja ambaye ameketi huku amefunga pua yake na barakoa ili wasiambukizane maradhi. Wanapewa dawa ambazo zinakinga mwili yao wasipate ugonjwa wowote.

Mama ambaye anaonekana kuwa na furaha sana akiwa anachota maji na kunawa mkono yake, hii ni ishara kwamba labda alitengenezewa maji hapa na serikali.

Mama ambaye amevaa barakoa ameshika mtoto wake ambaye ni mjanga anapopewa dawa na daktari ambaye amevaa pia barakoa ili wasiambukizane na maradi.

Mwanaume mmoja ambaye ni mgonjwa amelela kwenye kitanda cha hospitalini huku daktari ambaye amevaa barakoa kwenye pua lake na akafunika kichwa anamhudumia mgonjwa huyu ilo aweze kupata nafuu ipasavyo.

Maji mingi ambazo zimefuga barabara. Inaonekana kuwa mvua kubwa imenyesha sana uku watu wawili ambao wanaendesha pikipiki wanasukuma ili wasieze kubebwa na maji mingi hii.

Mama ambaye amemshika mtoto wake mchanga. Anaonekana kuwa ako hospitalini. Amejifungua tu sahii kwa sababu ako kwenye kitanda alazwapo wagonjwa. Anapea mtoto wake maziwa.

Mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda cha hosiptalini, huku mwenzake pia ameleti chini. Hii ni ishara kwamba wamepewa dawa za kuhakikisha kwamba wataweza kupata nafuu haraka.

Madaktari wawili ambao wanamhudumia mgonjwa ambaye amelala huku akiwa na matumaini kwamba anaweza kupata nafuu wakati wowote kwa sababu anapewa dawa zinazoweza kumfanya apone.

Mama mmoja ambaye anamwangalia mtoto wake ambaye amefungiwa kwenye chombo kidogo ambacho kinampea oxygen ili aweze kupata nafuu haraka ili hapa ni hospitalini.

Daktari ambaye anamhudumia mgonjwa ambaye ni mama ameketi chini huku amefunga macho yake , kuonekana kuwa anahisi uchungu wa sindano ambayo anadungwa ili aweze kupona haraka.

Mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda cha hospitalini huku daktari anamhudumia kwa kuangalia meno yake labda umekuwa na shida ili aweze kumpea dawa ipasavyo.

Msichana yule ameshika ile kitu ya kuzima moto. Anazima moto ambacho kimetokea ili kusitoke madhara mingi kama vile kuchoma nyumba tena kuchoma mazingira.

Mvua kubwa ambayo imenyesha hadi maji ikawa mingi sana. Ikabomoa ikabeba barabara akuna mahali pa kupita tena uku watu wakikuja kuangalia vile imeharibu mali za watu.

Hospitalini ambako madaktari wawili ambao wamevaa barakoa kwenye pua zao na tena wakafunika vichwa zao, wanaonekana kupea mgonjwa huyu ambaye amelala kwenye kitanda hajiwezi. Wanampatia dawa na kumdunga ili aweze kupata nafuu haraka.

Daktari ambaye amevaa barakoa na tena akavaa glovu kwenye mikono yake. Anamhudumia mama mmoja ambaye ako kwenye kiti ambaye amefungua mdomo wake, labda alikuwa na shida ya meno.

Watu ambao wako kwenye nchi ambazo hazinyeshi wamekuja kuchota maji kwa mahali inachotwa huku wamepanga laini ili kusitokee mgogoro wowote ili waweze kuchota maji kwa utaratibu bila kung'ang'aniana.

Mama ambaye amesimama huku mwanaume amesimama tena wanamwangalia mtoto ambaye amelala kwenye kitanda ambacho kiko kwenye hospitalini, labada mtoto huyu alikuwa ameugua maradhi kwa muda wa mrefu ameletwa hospitali ili aweze kutibiwa na daktari na apewe dawa ipasavyo.

Sindano na dawa ambazo kuna mtu mwenye mikono yake amevaa glovu ameshika. Hiii ni dawa ambazo zinamdungia mtu ili aweze kukinga mwili yake asiweze kupata magonjwa yoyote.

Walinda usalama ambao wameshika vijikaratasi ambazo zimeandikwa. Labda ina ishara kwamba kuna vitu ambazo zinauzwa hapa huku raia wako hapa tena labda wamekuja kununua vitu hizi.

Mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda hospitalini. Anaonekana kuwa amepewa oksijeni kutokana na mashini ambazo zinaleta hizo oksijeni. Daktari anamsaidia huyu mgonjwa kwa kumuekea dawa ili aweze kupata nafuu.

Mtu ambaye amesimama huku akisoma maandishi ambazo zimeandikwa labda na madaktari ambazo zinasema kwamba Kuna dawa za mapenzi tena Kuna dawa za kumfunga mwanamke na mwanaume tena.

Daktari anasaidia mgonjwa ambaye ameketi chini hili apewe dawa na atungwe sindano zinye dawa hili aweze kupona, kutokana na maradi ambazo ameugua kwa muda mrefu ama apewe tena dawa ambazo itakinga maradi haya yasiweza kumwadama tena.

Maji mingi ambayo limefika barabara kutokana na mvua kubwa linaonekana kuwa kuna lori moja ambalo limeanguka labda limebebwa na hii maji huku watu wengi wamekuja kuangalia ni nini kilisababisha lori hiki kikaanguka.

Watoto wadogo watatu ambao wamekuwa wakicheza michezo yao. Pia wanaonyesha mikono zao ambazo zinaitaji kuosha, kutokana na uchafu ule ambao wameshika.

Hospitalini ambapo kuna madaktari wawili ambao wamevaa ile nguo ya madaktari ya kujivunika miili yao yote huku wamevaa barakoa kwenye pua zao ili wasiambukizwe na maradi wowote. Wanamwuhudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kipanda ili apewe dawa na kudungwa tena sindano aweze kupata nafuu haraka.

Watu wawili ambaye mkubwa ni daktari amevalia barakoa na akavaa nguo za madaktari. Anaandika vitu kwenye kijikaratasi akitumia kalamu. Labda anaandika mauguzi ambacho mtoto huyu anaugua. Huku mtoto huyu anaonekana kuwa ni mgonjwa labda amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu.

Mwanafunzi ambaye mwenye ako kwenye chumba ili la kufanya utafiti akionyesha wenzake jinsi ya kuchoma vitu bila kuweza kupata ajali wowote ule akishika kwa utaratibu.

Mama moja ambaye ameketi huku akiwa amevaa barakoa kwenye pua lake akimwongelesha kijana moja ambaye ameketi kando yake. Labda huyu kijana ako na matatizo ya ugonjwa labda umemlemea kimwili yake akimwelezea daktari huyu ili aweze kupewa dawa ambazo zinamafanya aweze kupona haraka.

Sehemu ambayo maji mingi imejaa ,hii ni ishara kwamba mvua mingi imenyesha adi ikaharibu mali za watu kwa sababu miti imekua vindogo sana.

Maji mingi ambazo zimetabakaa hapa. Hii ni ishara kwamba labda mvua imenyesha sana. Kuna watu wawili ambao wanajaribu kuvuka maji hapa kwa sababu limefunga njia.

Mgonjwa ambaye ako hapa amemwangalia daktari kwa huruma kwa sababu anahisi uchungu huku daktari anamwangalia mwili wake kuona ni sababu gani ama ni shida gani anayopitia mgonjwa huyu, ili apewe dawa zipasavyo.

Watu ambao wamesimama uku wakigonjea kunawa mkono ili kudumisha usafi labda walikuwa wameenda na wakashika uchafu sasa inabidi wanawe mkono kabla ya kushika chakula.

Daktari ambaye ni mwanamke amefunika pua zake kwa barakoa ili asiweze kuambukizwa ugonjwa wowote ule kwa hosiptalini, tena amevaa glovu ili anapohudumia mgonjwa asiguze dawa kwenye mkono yake, kuna mwanaume tena ameshika mtoto wake ili apate dawa kutoka kwa daktari.

Mtu moja ambaye ni mama amelala chini, huku amefungua mdomo wake, labda ni mgonjwa, daktari naye ambaye amevaa glavu kwenye mikono, anamwangalia mdomo labda amekua na shida ya meno kwa muda mrefu ili aweze kumpea dawa dawa ambazo zinaweza kumfanya apone haraka.

Mama ambaye ameketi chini huku daktari anamwangalia sikio lake labda umekuwa na shinda ya kutosikia kwa muda mrefu. Anamtengenezea kwa sababu ameangalia ndani kabisa.

Mama moja ambaye ameshika mtoto wake kwenye mikono huku daktari akimtibu mtoto huyu ili aweze kupata nafuu kutokana na magonjwa ambazo labda ameugua ili apewe tena dawa ambazo zinamkinga asipate magonjwa mengine.

Mama ambaye ako kwenye kitanda cha hospitalini huku akiwa na mtoto wake mchanga baada ya kujifungua huku rafiki yake amekuja kumtembelea na kumletea vitu mingi, hii ni ishara kwamba anapenda mama huyu sana.

Daktari ambaye anamuongelesha mama mmoja ambaye amekuja hapa ili aweze kupata matibabu ipasavyo, ambaye msaada ya kuugua kwa muda mrefu ama apewe hata dawa ambazo zinamkinga mwili wake asipate magonjwa mbali mbai

Wakulima ambao wamesimama wakiwa wamepanga laini. Hii ni ishara kwamba wanataka waende kufanya kazi yao shambani. Wanaongeleshwa na wakubwa wao kwa jinsi ambazo wataendelea na kazi yao.

Huyu ni daktari ambaye amejifunika uso na akajifunika mwili wake, ameweka kwa barakoa kwenye pua zake ili hasiweze kuambukizwa ugonjwa na ng'ombe. Anamhudumia ng'ombe huyu ambaye labda amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, anapea dawa.

Majai mingi ambazo zimetapakaa hapa kila mahali limefuga kila mahali abiria wanaweza kupita na magari yao. Kuna moja ambaye anaonekana kuskuma pikipiki yake kwa sababu labda amewezwa na maji haya.

Mama mmoja ambaye ameketi chini huku madaktari ambao wamevaa glovu kwenye mikononi wakimhudumia mama huyu akimwangalia masikio yake labda amekuwa na shida ama amekuwa akiugua maradhi kwa muda mrefu.

Watoto wachanga ambao wako kwa mahali pachafu wanaonekana kuchota maji haya ambazo ni chafu sana. Hii ni ishara kwamba labda watoto hawa hawana wazazi ama walitupwa na wazazi.

Daktari ambaye anaonekana kuwa Ako hospitalini, akimsaidia mtoto mchanga ambaye labda amezaliwa, kumfunga ili haziweze kupata baridi linazoweza kusababisha kupata maradhi.

Chupa mingi ambazo zimepangwa hapa na ni refu sana. Imeandikwa kwamba ni daktari Mtuba ambaye labda ni daktari ule wa kienyeji wa dawa za miti shamba.

Daktari wawili ambao wako hospitalini wakimsaidia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda, huku wakimwangalia mdomo wake labda meno yake imekuwa na shida kwa muda mrefu hili aweze kupata dawa na kupona.

Watu ambao wamepanga laini ili waweze kupata dawa, kuna mmoja ambaye ameketi huku daktari akimdunga sindano kwenye mkono ili zizuie maradhi ambazo zinaweza kuwapata hawa watu, ambazo zinaweza kuambukizana.

Mama moja ambaye ako juu ya kitanda akiwa amemshika mtoto wake mjanga. Huku watu wengi ambao wamekuja kwenye hospitali kumwangalia mama huy labda amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu.

Mgonjwa ambaye amelala akiangalia juu na kufungua mdomo wake ,huku madaktari wawili wakimhudumia kuangalia meno yake labda amekua na shida Kwa muda mrefu ili apewe dawa ambazo zinaweza kumponya Kwa saa hii.

Mganga anayeaminika na watu kuwa unapokuwa na shida unaweza enda akusaidie kutokana na dawa ambazo anaweza kupea na kuamini kwamba utakuwa sawa, baada ya kumtembelea mganga huyu.

Mama huyu amemshika mtoto wake ambaye ni mchanga sana. Anaonekana kuwa hana furaha wowote ule kwa sababu labda mtoto wake anaugua maradhi ambazo labda amekosa pesa za kumpeleka hospitalini.

Dawa ambazo ziko kwenye mezani, zinaonekana tena kwamba ni nyekundu, zimemwagwa kutoka kwa mkebe ambayo inatumika kuekwa dawa hizi. Labda mgonjwa alikuwa anatumia dawa hizi na labda amepona.

Nzige wengi ambao wamevamia shamba la mkulima huyu ambazo kuna mazao mingi ambazo ni za kijani. Mkulima huyu anajaribu kuwafukuza nzige hawa wasije wakaharibu mimea yake.

Wanawake wawili ambao wamevaa barakoa kwenye pua zao huku wakiwa wamevaa tena glovu kwenye mikono. Wamesimama kando ya gari ambalo linabeba watu ambao ni wagonjwa.

Mama ambaye amememshika mtoto wake mchanga huku daktari anamwangalia mtoto huyu iwapo anaugua maradhi wowote ule ili aweze kupewa dawa ambazo zinaweza kumpea nafuu haraka ipasavyo.

Mgonjwa ambaye amelala akiangalia juu huku daktari anamuangalia mdomo labda amekuwa na shida ya meno kwa muda mrefu ili aweze kupewa dawa ambazo zitamponya ipasavyo.

Madaktari watu ambao wanamhudumia mgonjwa ambaye naona amewekewa dawa kwa miguu yake, labda amepata ajali ama amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu.

Gari kubwa ambalo linaonekana kuwa limepinduka sana. Kuna ajali ambacho kimetokea hapa, huku gari la petroli limesimama kando yao. Watu wamekuja kuangalia vile ajali imetokea huku wengine wakiokoa miili na kusongesha kando ili wapelekwe kwenye hospitalini.

Watu wawili ambao wamekuja kuangalia vile watu wenzao wanachota maji hapa na wanaweza tena kuwasaidia kuwajengea tena na kuwapa mitungi ambazo wanatumia ili kuchukua maji kuenda nyumbani zao.

Mtu huyu amejikinga mwili wake kwa kuvaa nguo ambazo zimefunika kila mahali kwa mwili wake. Hii ni ishara kwamba anashika dawa ambazo zinaweza kumuambukiza magonjwa.

Nyumba kubwa ambalo limebomoka huku watu na maafisa wamekuja kutafuta mili za watu ambao labda wameponea ili wapelekwe hospitalini kupata matibabu haraka ipasavyo.

Dawa ambazo watu wanauza inapokuwa inatengenezwa kutoka miti za shambani. Hizi ni rotuba ama zile mizizi ya miti mbalimbali, zinatengenezwa ili kutibu magonjwa mbalimbali.

Vitanda vingi ambavyo vimepangwa kwenye hospitali ambapo wagonjwa wanalala wakingonja kupona waende nyumbani. Viko laini ili njia ionekane, mahali daktari wanapita ili kuenda mahali moja hadi kwingine.

Mgongwa ambaye amelala na kufungua meno yake huku daktari ambaye amefunika pua zake kwa barakoa akimwangalilia mgonjwa huyu meno yake ili ajue shida umetokana na wapi.

Hapa kuna madaktari wawili, madaktari hawa wanatibu mgonjwa, mgonjwa huyu naona ni mama mmoja ambaye amefungua mdomo wake, labda daktari hawa wanaangalia mgonjwa huyu kama meno yake iko na shida ama labda mdomo yake iko na shida.

Watu wawili ambao wamevaa barakoa kwenye pua zao wamesimama kwa chumba hiki huku wakiongea maneno mingi labda wanaongea kuhusu maendeleo na kazi zao.

Wanawake wawili ambao wameketi kwenye kitanda, mmoja anaonekana kuwa ahisi vizuri, kwa sababu mwingine anamsaidia kwa kumpea dawa ili aweze kupata nafuu.